Picha inaonyesha kikapu cha plastiki kilichowekwa sakafuni ndani ya chumba. Kikapu hiki kina matundu ndogo na hutumiwa nyumbani kwa kazi mbalimbali.

Picha inayoonyesha watu wamekaa wakisubiria kupata huduma katika ofisi ya serikali. Kuna askari wa usalama anayetembea huku wengine wakisuburi kwa utulivu kwenye viti vilivopangwa vizuri.

Kundi la watu walioketi kwenye jukwaa huenda ni uwanja wa michezo au tukio kubwa la hadhara, watu wengi wanaonekana wakiwa na furaha, wengine wakizungumza na baadhi wakitazama mbele, huenda ni kampuni au burudani fulani, mwanamke aliye mbele amevaa jezi nyekundu ya timu ya Kenya iliyoandikwa Kenya Airways ikionyesha kuwa anaunga mkono timu ya taifa ya Kenya, labda katika mchezo wa rugby au mpira wa miguu.